Huduma za kibenki ambapo, mwanamke yupo kwenye mashine ya kutolea fedha baada ya kuingiza taarifa zake, hii husaidia kwaajili ya kupata huduma hizi mahali popote, pia kuongeza usakama wa fedha hizo.

Bango linaloelezea, kuhusu uhuru na fursa ya kutumia mtandao kwa wateja, mahali popote pale na muda wowote ule, ili kupata huduma za kibenki, bila usumbufu.

Wanaume wawili na wanawake wawili wenye furaha, wapo mbele ya bango jekundu, wameshika bendera mbili zenye maandishi ya absa, ambayo ni benki maarufu ya bara la Afrika, kwa ajili ya shughuli za maendeleo.

Benki kubwa iliopakwa rangi na maua nje, kuna watu yani wanawake na wanaume, wanaoelekea na kutoka katika jengo hilo kwa ajili ya kupata huduma zao kama vile kuweka, kutoa au kubadilisha fedha.

Mwanamke amevaa shati jekundu, na kushika kipaza sauti kwa mkono wake wa kulia, huku ameuinua wa kushoto ili kuonyesha kusisitiza jambo. Pembeni yake kuna bango la benki maarufu, barani Afrika.

kundi la watu; wanawake na wanaume, wakiwa katika eneo la starehe, uliopamba vizuri, wakicheza mziki, huku pemebeni yao, kukiwa na vinywaji mbalimbali vinauzwa, ikiwemo pombe.

Chumba chenye mwanga hafifu, ambapo hufanyika biashara ya uuzaji wa vinywaji mbalimbali, kama vile pombe pamoja na soda, lenye viti vya kukalia na meza kwaajili ya matumizi ya wateja.

Kaka mmoja katika duka lake, akiuza vinywaji mbalimbali huku pembeni yupo dada, ambaye ameshika glasi yenye juisi ndani yake , tayari kwaajili ya kuinywa.

Sehemu ya ndani ya gari hasa upande wa mbele wa dereva viti vyake ni vya kisasa na vya kustarehesha, mlango uko wazi, kuna usukani pia, imehifadhiwa vizuri, eneo hili ni kwa ajili ya kuuzia bidhaa hii kwa wateja .

Biashara ya uuzaji wa vyombo vya moto ambapo magari yenye rangi nyekundu yanayouzwa yana milango minne, matairi manne yapo kwenye hali nzuri yameegeshwa katika jengo la maonyesho.

Biashara ya uuzaji wa magari ambapo gari linaonyesha sehemu ya ndani hasa upande wa mbele wa dereva na abiria ambapo viti vyake ni vya kisasa na kustarehesha, mlango uko wazi chombo hiki nisafi pia kimehifadhiwa vizuri.

Gari limesimama, limefunguliwa mlango wake, kwaajili ya kuonesha ubora wa mazingira ya ndani hasa viti vyake, huku pembeni kukiwa na nyumba kubwa.

Biashara ya uuzaji wa vyombo vya moto ambapo gari lenye rangi ya kijivu limeegeshwa katika jengo la maonyesho lina milango minne na matairi manne, lipo katika hali nzuri kwa ajili ya kuuzwa.

Eneo la biashara ambapo, mashine inatumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji; ina sehemu mbili, ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na nyengine kupata bidhaa hiyo.

Duka la biashara ambapo watu wanajihudumia kwenye mashine inayotumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, yenye sehemu mbili, ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalumu, ambamo watu wanauza maziwa yaliyowekwa kwenye chupa ambazo zimewekwa katika ujazo tofautitofauti zilizopangwa ukutani. Hii huwasaidia wafanyabiashara kujipatia kipato, na wateja kupata bidhaa hii kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Chumba cha biashara mbapo ndani yake kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, ina sehemu mbili yakwanza kwaajili ya kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo.

Eneo la biashara, ambapo kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, ina sehemu mbili, ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na nyingine kwa ajili ya kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalumu cha biashara ambapo, ndani yake kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji. Ina sehemu mbili ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalumu cha biashara ambapo, kuna mashine inayotumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji; ina sehemu mbili, ya kwanza kuweka fedha na ya pili kupata bidhaa hiyo.

Duka la biashara ya kuuza maziwa, ambapo kuna mteja anapata bidhaa hiyo kwa ajili ya matumizi kama chakula. Ina virutubisho mbalimbali kama vile protini, kalsiamu na vitamini kwa manufaa ya mwili.

Mashine inayotumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji ina sehemu mbili, ya kwanza kwa ajili ya kupata maziwa na ya pili wa ajili ya kuweka fedha. Imechorwa ng'ombe pamoja na maelezo yanayoeleza ubora wa bidhaa hiyo.

Mashine inayotumika kutoa maziwa moja kwa moja bila muuzaji, ina sehemu mbili, ya kuweka chombo na fedha, ina maandishi yanayoelezea biashara, pia kuna mteja anayepata bidhaa hio.

Mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja bila muuzaji, ina sehemu mbili; ya kwanza kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo. Pembeni kuna mwanamke anayejihudumia katika kifaa hicho.

Chumba cha biashara ambapo, pa na mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, kina sehemu mbili ya kwanza kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo, pia kunauzwa mayai.

Vijana kumi na tatu wa kiume wamekaa, wakiwa wamefurahi huku wanaendelea kunywa maziwa kwenye vikombe vyao, katika eneo la biashara ya kuuzia bidhaa hiyo.

Eneo la biashara, ambapo kuna mashine mbili zinazotumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, kila moja ina sehemu mbili, ya kwanza kuwekea fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo.

Mashine inayotumika kuhudumia wateja bila muuzaji, ina sehemu mbili. Ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha, na nyingine kwa ajili ya kupata maziwa, ambapo mwanaume yupo pembeni akipata bidhaa hiyo.

Eneo la sokoni ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile maji, pembeni kuna mashine inayotumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja wa bila muuzaji yenye sehemu mbili, sehemu ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na nyingine kwa ajili ya kuchukua bidhaa hiyo, pia imechorwa ng'ombe wanaokula majani .

Mashine inayotumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, ina sehemu mbili, yaani ya kuweka fedha , na ya kupata maziwa, ina michoro mbalimbali, ikiwemo ng'ombe wawili, wanaokula majani.

Biashara ya uuzaji wa maziwa ambapo, mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, ina sehemu mbili ya kwanza kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo, ina michoro miwili ya ng'ombe ambao wanakula majani.

Chumba cha biashara ambapo ndani yake kuna mashine inayotumika kutoa maziwa, moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji ina sehemu mbili, ya kwanza kwaajili ya kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo, pia kunauzwa mayai.

Chumba maalumu ambamo ndani yake kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji yenye sehemu mbili; ya kwanza kuweka fedha na ya pili kupata maziwa. Pia imechorwa ng'ombe wawili wanaokula majani.

Chumba maalumu ambapo kuna mashine zinazotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji. Zina sehemu mbili, ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na nyingine kwa ajili ya kupata bidhaa hiyo.

Mwanaume ameshika mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji yenye sehemu mbili; ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha, na nyingine kupata bidhaa hiyo ambayo hutumika nyumbani.

Mashine inayotumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa wateja bila muuzaji, ina sehemu mbili. Ya kwanza kuweka fedha na ya pili kuchukua maziwa, imechorwa ng'ombe anayekula majani, pia kuna mtu anayepata bidhaa hiyo.

Mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, ina sehemu mbili ya kwanza kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo, imechorwa ng'ombe anayekula majani, pia pembeni kuna mwanaume ambaye amesimama.

Chumba maalumu cha biashara ambapo muuzaji anamhudumia mteja wake kwa kumuuzia maziwa. Pia, kuna bidhaa nyingine kama vile mikate iliyowekwa kwenye mifuko yake, na maandazi kwenye ndoo.

Mashine inayotumika kutoa maziwa kwa mteja bila muuzaji, ina sehemu mbili ya kuweka fedha na ile ya kuchukua maziwa. Ina mchoro wa ng'ombe anayekula majani na maelezo yanayoonyesha kuwa bidhaa hii ni safi kabisa.

Mashine inayotumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, ina sehemu mbili yaani kupata maziwa na kuweka fedha, ina maandishi pamoja na mchoro wa ng'ombe, inayoelezea bidhaa hiyo, lakini pia pembeni kuna pikipiki.

Mashine inayotumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji ina sehemu mbili, ile ya kuweka fedha na sehemu ya kupata maziwa. Ina michoro ya ng'ombe ambao wanakula majani.

Chumba maalumu cha biashara ambapo, ndani yake kuna mashine inayotumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji. Ina sehemu mbili; ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha, na nyingine kupata bidhaa hiyo. Pia panauzwa mayai.

Mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji; ina sehemu mbili ya kwanza kupata maziwa, na ya pili kwa ajili kuweka fedha. Pembeni kuna mwanaume aliyevaa kofia.

Kaka mmoja akiwa ndani ya chumba maalumu kwa ajili ya biashara ya kuuza mayai pamoja na maziwa; pia kuna meza ambayo ina bango na juu yake kuna chupa.

Duka la kuuzia mazao mbalimbali ya maziwa kama vile mtindi, ambapo nje yake kuna mtu anayeenda kununua, chombo cha kuhifadhia , pamoja na bango ambalo lipo juu ya paa kutangaza biashara hiyo.

Mashine ya kutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, yenye sehemu mbili, yaani ya kupata maziwa na nyingine kuweka fedha. Ina michoro mbalimbali kama vile ng'ombe wawili wanaokula majani.

Chumba maalumu kwa ajili ya biashara ya maziwa, ambapo mwanamke mmoja amesimama mlangoni, kwa ajili ya kuuza bidhaa hiyo; huku katika ukuta wa nje, kuna michoro ya ng'ombe pamoja na majani.

Chumba maalumu ambacho vinywaji mbalimbali vinauzwa. Pia kuna mashine inayotumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji, yenye sehemu mbili: ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na nyingine kwa ajili ya kupata maziwa.

Sehemu maalumu ya biashara, ambapo pana mashine inayotumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji yenye sehemu mbili; ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha, na nyingine kwa ajili ya kupata bidhaa hiyo.

Duka la biashara la kuuza maziwa lenye meza na mlango unaofungukia kwa nje, kuna mteja anayenunua bidhaa hiyo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kwa ajili ya chakula.

Chumba maalumu chenye mlango na dirisha, nyuma kimezungukwa na migomba ya ndizi, kinatumika kufanya biashara ya kuuza maziwa, ambapo mtu mmoja yupo nje, ananunua bidhaa hiyo, kwaajili ya matumizi ya nyumbani.

Chumba maalumu ambaco ndani yake kuna mashine inayotumika kutoa maziwa moja kwa moja kwa mteja bila muuzaji. Ina sehemu mbili; ya kwanza kuweka fedha, na nyingine kuchukua maziwa. Pembeni kuna kiti cha plastiki.

Shughuli ya kibiashara ambapo katika chumba maalumu kuna mashine inayotumika kuuza maziwa moja kwa moja pamoja kwa mteja bila muuzaji. Ina sehemu mbili: ya kwanza kwa ajili ya kuweka fedha na nyingine kupata bidhaa hiyo.

Chumba maalumu cha biashara ya kuuza maziwa, ambacho nje kuna pikipiki na dereva wake ambaye amepakia bidhaa hiyo kwenye vyombo, amevaa kofia ya kujikinga dhidi ya ajali, tayari kwa ajili ya kusafirisha kuelekea maeneo mengine.

Eneo la uuzaji wa samani mbalimbali kama vile vitanda na meza ambavyo huweza kutumika maeneo tofautitofauti yaani hotelini, majumbani pamoja na kumbi za mikutano hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Eneo maalumu kwa ajili ya kuuza samani mbalimbali, kama vile makochi yenye mito na viti ambavyo huweza kutumika maeneo tofauti tofauti kama vile, hotelini, nyumbani, pamoja na kumbi za mikutano.

Eneo maalumu ambalo limeezekwa, linatumika kuuza samani mbalimbali kama vile makochi pamoja na mito yake, viti na meza bidhaa hizi hutumika katika maeneo tofauti tofauti, kama vile nyumbani, hotelini, na kumbi za mikutano.

Chumba maalumu kinachotumika kuuza samani mbalimbali kama vile; makochi na mito yake, meza, makabati na viti. Bidhaa hizi hutumika maeneo tofautitofauti, yaani hotelini, nyumbani au kwenye kumbi za mikutano.

Biashara ya uuzaji wa samani ambapo mwanaume ambaye ni seremala, anatengeneza bidhaa hizi kama vile vitanda na viti, ambavyo hutumika majumbani au hotelini, na hivyo kumsaidia kujiongezea kipato.

Chumba maalumu cha biashara ambacho hutumika kwa ajili ya uuzaji thamani ya aina mbalimbali kama vile makochi, viti pamoja na meza ambazo zimewekwa kwenye sakafu.

Biashara ya uuzaji wa samani mbalimbali kama vile makochi na mito ya mapambo ya rangi tofauti yaani chungwa, njano, na kijivu, vimewekwa katika sakafu ya mbao pia kuna ukuta wa rangi ya buluu, dirisha kubwa linaonekana nyuma yake likitoa mwanga wa asili.

Biashara ya samani mbalimbali , ambazo zinauzwa ikiwemo viti vya aina tofauti tofauti, meza, kabati, kochi, huku pikipiki ikiwa imeegeshwa nje.

Biashara ya uuzaji wa samani mbalimbali kama vile, makochi yenye mito, viti vya kutumia ofisini au nyumbani. Pia eneo hili limezungukwa na ukuta wenye rangi nyeupe kwa ajili ya ulinzi na usalama wake.

Chumba maalumu kilichopakwa rangi, kwaajili ya biashara ya uuzaji wa samani mbalimbali kama vile, makochi, viti, meza, na kabati ambavyo vimewekwa sakafuni.

Chumba maalumu kilichopakwa rangi, ambacho kinatumika katika biashara ya uuzaji wa samani mbalimbali, kama vile viti, meza, ambazo zimewekwa sakafuni.

Biashara ya uuzaji wa samani ambapo makochi yanauzwa; mtu mmoja amekaa juu yake. Eneo hili limezungukwa na maduka ya bidhaa mbalimbali pamoja na nguzo yenye rangi ya bluu.

Biashara ya uuzaji wa thamani, ambapo kuna kitanda kilichotengenezwa na kupakwa rangi, ambacho huweza kutumika nyumbani au hotelini, pembeni kuna toroli la chuma na kopo la rangi.

Eneo maalumu ambapo samani mbalimbali zinauzwa kama vile makabati ambayo hutumika nyumbani, ofisini na hotelini. Hii husaidia muuzaji kujipatia fedha kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Biashara ya uuzaji wa samani mbalimbali kama vile makochi yenye mito ambayo hutumika majumbani, ofisini, au hotelini. Pia nyuma ya eneo hilo kuna barabara ambayo vyombo vya usafiri vinapita, yaani magari makubwa na madogo.

Chumba cha kulala katika hoteli chenye mwanga wa kutosha, kitanda kilichotandikwa vizuri na mito, kiti na meza hii ni muhimu kwa sababu husaidia kuvutia wateja ili kupata huduma hizi.

Chumba maalumu cha mapokezi katika hoteli, ambacho kuna viti pamoja na mito, meza, maua ya aina tofautitofauti na vinyago. Eneo hili hutoa huduma mbalimbali kama vile; chakula, malazi na kumbi za mikutano au vikao.

Chumba maalumu cha mapokezi katika hoteli, ambayo hutoa huduma mbalimbali kama vile, malazi na chakula. Ndani yake kuna muhudumu wa kike, pamoja na makochi ya kukalia.

Chumba maalumu katika hoteli chenye michoro mbalimbali, viti vya kukalia na meza. Eneo hili hutoa huduma mbalimbali kama vile maradhi, chakula, kumbi kwa ajili ya mikutano au vikao.

Chumba maalumu cha mapokezi katika hoteli ambayo hutoa huduma mbalimbali kama vile malazi na chakula. Ndani yake kuna mhudumu wa kike pamoja na makochi ya kukalia.

Eneo la hoteli ambalo limepambwa vizuri na maua, kuta za mbao, pana meza juu zimewekwa vyombo vya chakula kwa ajili ya huduma hiyo, viti vya kukalia wateja, sakafu iliyopakwa rangi, pia hutoa za malazi kwa watu.

Duka lenye kuta za rangi ya njano zinauzwa bidhaa mbalimbali kama vile matunda na mbogamboga za majani, mojawapo ni maboga, nyanya, bilinganya, machungwa, nyanya chungu zimepangwa kwenye meza na nyingine kwenye vikapu.

Eneo la sokoni ambapo wafanya biashara wanauza bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu, karoti pamoja na mifuko ya kuchukulia vitu hivyo. Shughuli hii huwasaidia kujiongezea kipato.

Eneo la sokoni ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile mikoba, na pia kuna wateja wanaonunua vitu hivyo. Hii huwasaidia wafanyabiashara kujipatia kipato kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Chumba maalumu cha biashara ambapo mazulia yenye rangi tofautitofauti yanauzwa, yamewekwa chini na mengine yamepangwa ukutani. Huweza kutumika maeneo mbalimbali kama vile, sebuleni au misikitini. Shughuli hii huwasaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato.

Eneo la sokoni ambapo bidhaa mbalimbali za chakula zinauzwa, kama vile; mbogamboga za majani yaani kabichi, karoti, tango, pilipili hoho, ambazo zimewekwa juu ya meza, pia kuna muuzaji anayemhudumia mteja.

Shughuli ya biashara ambapo mwanamke yupo sokoni anauza bidhaa mbalimbali, kama vile mavazi ya aina tofauti tofauti na nyanya ambazo zimepangwa kutokana na bei zake na ubora.

Eneo la sokoni, ambapo mwanamke mmoja anawahudumia wateja wake kwa kuwauzia nyanya, ambazo ameweka juu ya meza, hizi hutumika kwa ajili ya kupikia vyakula mbalimbali, pia humuongezea kipato.

Eneo la sokoni ambapo watu wanajipatia mahitaji ya nyumbani kwa kununua bidhaa mbalimbali kama vile: ndizi, vitunguu, mbogamboga za majani yaani kabichi na nyanya zilizopangwa kwenye mafungu.

Eneo la sokoni ambapo wateja na wauzaji wapo wanauza bidhaa mbalimbali kama vile maboga, nyanya, vitunguu, viazi mviringo, mbogamboga za majani yaani kabichi, papai na tikiti hutumika kwa chakula majumbani.

Eneo la soko ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile: maparachichi, maembe, karoti, viazi mviringo, ndizi mbivu na mbichi, nazi, ambazo hutumika majumbani pia kuna wateja na wauzaji.

Wanunuzi na wauzaji wakiwa katika soko kubwa, lililoezekwa kwa ajili ya kununua na kuuza bidhaa mbalimbali, kama vile: nguo, mikoba, vyombo vya chakula pamoja na mapambo.

Shughuli ya kibiashara ambapo mama aliyevaa miwani, anauza bidhaa mbalimbali, kama vile nyanya, biringanya, ndizi, vitunguu, tangawizi, limao, tango, ambavyo ameviweka kwenye meza, katika eneo hilo.

Shughuli ya kibiashara katika eneo la soko, ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile: karanga, nyanya, ndizi, bamia, mchele uliowekwa kwenye mifuko, nazi; pia kuna wauzaji pamoja na wateja wao.

Eneo la sokoni ambapo, pamejengwa na kuezekwa kwa kutumia turubai. Mwanaume mmoja amepanga vitunguu kwenye ndoo za plastiki na kuuza, hii humsaidia kujipatia kipato kwa ajili ya maisha ya kila siku.

Eneo la sokoni, ambapo kuna wanunuaji na wauzaji wa bidhaa mbalimbali, kama vile nyanya, tikiti, ndizi, machungwa, maembe, nanasi, kwaajili ya matumizi ya nyumbani.

Shughuli ya biashara ambapo mama anauza bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, nyanya pamoja na mboga mboga za majani zilizowekwa juu ya meza pia mwanamke anamuuzia bidhaa hizo mteja wake.

Eneo la sokoni ambapo wafanyabiashara wanauza kwa wateja wao bidhaa mbalimbali, kama vile: ndizi mbivu, mihogo, na nyanya; kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Shughuli hii huwaongezea kipato katika maisha yao ya kila siku.

Eneo la sokoni ambapo, wafanyabiashara wanauza bidhaa mbalimbali kama vile, viazi mviringo vilivyopangwa kwenye vyombo vya plastiki, na vingine katika mafungu, hii huwasaidia katika kujiongezea kipato.

Chumba cha biashara katika soko, ambapo muuzaji ameweka bidhaa mbalimbali kama vile: viatu vya wazi juu ya meza na nguo zilizopangwa ukutani. Pia kuna mteja anayeziangalia.

Eneo la sokoni ambapo wafanyabiashara wanauza bidhaa mbalimbali kwa wateja wao kama vile; mbogamboga za majani, mapapai, nyanya, karoti, viazi mviringo na maembe hii huwasaidia kuongeza kipato.

Eneo la soko, ambapo bidhaa mbali mbali zilizo pangwa kwenye mafungu zinauzwa, kama vile nyanya, vitunguu, mboga mboga za majani, pamoja na bamia hii husaidia wauzaji kujipatia kipato.

Eneo la sokoni, ambapo watu wanatafuta mahitaji yao ya nyumbani, kwa kununua bidhaa mbalimbali zinazouzwa kama vile; mkungu wa ndizi, limao, machungwa, maboga ana mapapai.

Eneo la sokoni ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile mapera, machungwa, papai, ndizi zilizowekwa juu ya meza ambazo zimetengenezwa kwa chuma. Pia kuna wanawake wawili, mmoja anachagua bidhaa hizo na mwingine ameshika maji ya chupa.

Mashine inayotumika kutoa fedha kwa wakala kwa kutumia kadi ya benki ambapo muhusika huingiza taarifa zake sahihi na baadae kupata huduma hiyo, hii husaidia kuongeza usalama wa pesa.

Mtu anatumia simu yake ya mkononi kuingiza maelezo kwenye mfumo wa mpesa, ambayo ni huduma ya kifedha inayotumika kutoa au kupokea fedha, kununua bidhaa na huduma mbalimbali kwa njia rahisi na haraka.

Mashine ya malipo kwa njia ya mtandao, ambapo mtu mmoja anaingiza kadi ya benki ya visa kuhamisha shilingi za kitanzania elfu sitini na mbili, kwenda kwenye kampuni bila kutumia fedha tasirimu, hutumika kwenye maduka au migahawa.

Jengo la kisasa la ghorofa moja, paa la bati lenye rangi nyekundu, kwa mbele kuna uzio wa chuma na maua, lipo katika mazingira safi, lina nafasi ya maegesho ya magari, hii ni nyumba inayoweza kupangishwa kuwa makazi ya watu.

Jengo la ghorofa likiwa katika hatua za ujenzi, lina fremu za chuma na mbao zinazotumiwa na mafundi wakati wa kupaka rangi na kufunga vioo, linaweza kutumika kama makazi ya watu au ofisi.

Nyumba kubwa ya ghorofa, yenye vyumba vingi vinavyopangishwa kwa ajili ya kuishi, huku nje limezungukwa na miti pamoja na nguzo inayobeba nyaya kwa ajili ya kusafirisha umeme.

Ukumbi wa biashara ambapo, mavazi mbalimbali yanauzwa kama vile mashati yaliyowekwa juu ya meza na mengine yamening'inizwa, pia kuna bango linaloonyesha punguzo la bei hadi asilimia arobaini.

Ukumbi wa kuuzia bidhaa mbalimbali kama vile; magauni, mikoba, suruali na masweta zilizopangwa ukutani na mezani pia kuna wateja wanaonunua vitu hivyo, hii huwasaidia wafanya biashara kujiingizia kipato.

Eneo la biashara ambalo limepangwa bidhaa mbalimbali, kama vile mabegi, viatu , na nguo, pamoja na watu mbalimbali waliozunguka kwaajili ya kufanya manunuzi.

Ukumbi wa biashara ambapo, bidhaa mbalimbali zilizopangwa ukutani kuelekea juu zinauzwa, kama vile; nguo yaani magauni ya watoto yenye rangi tofauti tofauti, viatu vya wazi pamoja na urembo.

Ukumbi wa biashara, ambapo mavazi mbalimbali yanauzwa kama vile mashati yenye rangi tofautitofauti, ambayo yapo mezani na pia suruali ambazo zimening'inizwa. Kuna bango linaloelezea punguzo la bei mpaka asilimia hamsini na tano.

Chumba maalumu cha kufanyia biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile: suruali ambazo zipo juu ya meza na nyingine zimepangwa kabatini, mashati yaliyoning'inizwa. Na pia kuna bango linaloelezea punguzo la bei hadi asilimia arobaini.

Ukumbi wa biashara ya kuuza mavazi ya aina mbalimbali kama vile nguo, yaani magauni, makoti, suruali na viatu. Eneo hili lina taa zinazotoa mwanga wa kutosha ili kuona vizuri.

Jengo lenye sehemu ambayo, nguo za kike za watoto zimepangwa, kwaajili ya kuuza, pamoja na mabango mawili ambapo, moja linaelezea biashara hio, na jingine linaonyesha bei ya biashara hio.

Ukumbi maalumu wa biashara wenye taa za umeme zinazotoa mwanga wa kutosha, ndani yake kunauzwa mavazi mbalimbali kama vile: suruali na mashati, yaliyowekwa mezani na mengine yamepangwa katika kabati la ukutani, juu yake kuna bango linaloelezea punguzo la bei mpaka asilimia arobaini.

Eneo la soko, ambapo mavazi ya watoto yanauzwa kama vile; suruali, mashati na masweta, yaliyopangwa kwenye makabati, hii husaidia wafanyabiashara kujiingizia kipato, pia kusitiri watoto dhidi ya baridi.

Eneo la soko ambapo kunauzwa bidhaa mbalimbali, zilizopangwa vizuri kama vile soda, juisi na vyombo vya plastiki; yaani ndoo, pia kuna toroli ambalo hutumika kuchukulia vitu hivyo baada ya kuvinunua.

Eneo la soko ambapo, bidhaa mbalimbali zinauzwa zimepangwa kwenye kabati kuelekea juu yaani soda, juisi, pombe, na maji. Hii huwasaidia wafanyabiashara kujipatia kipato.

Eneo la soko ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa na mteja anasukuma toroli ambalo ameweka vitu mbalimbali, kama vile: mbogamboga za majani, pilipili, parachichi; ambavyo amenunua mahali hapo, kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa, zimepangwa katika makabati , ikiwemo sabuni ya unga na kipande, kila moja na bei yake, ikiwa imeandikwa.

Eneo la sokoni ambapo, bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile soda na pombe yaani divai iliyopo kwenye chupa. Kuna mwanaume ameshika toroli kwaajili ya kuweka vitu atakavyo vinunua.

Duka kubwa la kuuza vinywaji mbalimbali, kama vile soda, juisi, pombe ambazo ni bia na divai taa zake zinang'aa vizuri, juu kuna maandishi yanayoelezea kazi ya eneo hilo.